Madaktari wawili wa meno, wamevaa barakoa na glavu nyeupe, wanamhudumia mgonjwa aliyejilaza kwenye kiti huku amejifunika kitambaa chenye rangi ya bluu na mikononi mwao wameshika vifaa maalum vya kazi hiyo na wako ndani ya chumba cha hospitali.

Kwenye barabara ya lami iliyopo katikati ya majengo. Kuna maji mengi yaliyojaa kutokana na mafuriko, na pia kuna magari yakijaribu kupita, huku watu wakiwa wamesimama pembeni. Na hii ni hatari. Kwani mafuriko haya huleta madhara tofauti.

Mwanamke mmoja yuko ndani ya chumba chenye vifaa mbalimbali vinavyotumika kwenye mawodi za hospitalini na vitu hivyo ni kama vile vitanda, vikabati vidogo, pamoja na vifaa vya umeme.

Ndani ya wodi ya watoto iliyopo hospitalini, kuna mwanamke mmoja aliyejilaza pembeni ya mtoto wake mchanga ambaye amelala, huku amevaa nguo yenye rangi ya bluu, na wapo hapo kwa ajili ya matibabu ya mtoto huyo.